Chupa ndogo ya rangi nyeupe na zambarau ya dawa ya mifugo, ambaye ni kuku ikionyesha jina la dawa hiyo pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia.

Chupa ndogo nyeupe, iliyo na dawa kwa ajili ya kuua vijidudu wanaopatikana katika mifugo, kama vile; ng’ombe, kondoo au mbuzi, pamoja na boksi la kuhifadhia, likiwa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hizo.

Dawa kwa ajili ya wanyama akiwemo mbwa na paka, kwa ajili ya kutibu masikio. Ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki, pembeni kukiwa na boksi, lenye maelekezo ya namna ya kutumia.

Vidonge nane za dawa za wanyama, zikiwa zimehifadhiwa vizuri, na maelekezo na matumizi yametolewa kwenye paketi ya kuhifadhia dawa hizo.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama, zinauzwa dukani. Zimefungwa kwenye vifungashio vya aina tofautitofauti ili visiweze kuharibika. Maelekezo ya namna ya utumiaji wa bidhaa hizo zimeandikwa kwenye vifungashio hivyo.

Dawa ya mifugo kama vile: ng'ombe, kondoo au mbuzi, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ya glasi ili isiweze kumwagika. Pembeni kukiwa na boksi lenye maelekezo ya namna ya kutumia, pamoja na ujazo wa dawa hio.

Viroba viwili vilivyofungwa vizuri, zikihifadhi mbolea ili isiweze kuharibika, tayari kwa kutumika mashambani. Maelekezo yametolewa ya namna ya kutumia mbolea hiyo

Dawa ya kuku iliyohifadhiwa vizuri katika kopo la plastiki, maelekezo ya namna ya kutumia pamoja na jina la dawa na uzito wake umechapishwa katika kifungashio hicho.

Mkulima akiwa katika banda kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa dawa kwa ajili ya mimea pamoja na wanyama, akiwa ameshika mbolea au samadi.

Dawa maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya vifaranga, kuwasaidia katika ukuaji wa kinga ya mwili, na pia kutibu magonjwa mbalimbali, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ya plastiki .

Boksi lenye rangi tofautitofauti, linalotumika kuhifadhia dawa ya mnyama ambaye ni mbwa, likiwa na matangazo ya matumizi pamoja na ujazo.

Lita moja ya dawa ya mifugo kama vile; nguruwe, kondoo, mbuzi na ng'ombe, ambayo hutumika kuua vijidudu kama chawa wanaoishi kwenye ngozi au manyoya ya wanyama hao.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri kwenye makopo ya plastiki na kuwekwa kwenye maboksi, maelekezo yametolewa ya ujazo na idadi ili kumsaidia mnunuzi.

Ulimaji wa zao la nyanya zilizostawi vizuri katika mimea ya rangi ya kijani, zingine zenye rangi nyekundu kumanisha zimeiva na zingine zenye rangi ya kijani kumanisha hazijaiva.

Kundi la wakulima wakiwa shambani, wakifanya jitihada za kukata mahindi kutoka katika mabua, na kuyahifadhi katika magunia.

Migomba mirefu iliyojikusanya mahali pamoja kwa ajili ya kutoa zao la chakula cha ndizi, ambacho hutumika sana na watu wa kaskazini, pia hutumika kama zao la biashara.

Migomba ya ndizi ikiwa ndani ya uzio wa mabati. Pembezoni kukiwa na miti mifupi pamoja na nyasi kwa ajili ya chakula cha mifugo.

Mkulima wa kiume akiwa katikati ya shamba la nyanya akikagua zao hilo lililofungwa kwenye fito refu ili kusaidia ukuaji kwa urahisi.

Mimea iliyostawi vizuri ikifata uelekeo wa nguzo iliyosimama, ikiwa na nyanya ambazo zimeiva za rangi nyekundu na ambazo hazijaiva za rangi ya kijani.

Wakulima wa kike kwa wa kiume wakiwa katika shamba la kahawa, wakichuma kwa makini mbegu zilizoiva na kuzihifadhi katika vikapu walivyovibeba.

Wakulima wawili wakikagua mazao ya biashara shambani, yaliyostawi vizuri katika mistari iliyonyooka huku maji yakimwagika kutoka katika mabomba .

Vijana wakiwa katika shughuli za kumenya maganda kutoka katika zao la mahindi na kuhifadhi vizuri, wakiweka katika mwanga wa jua ili yakauke, wakitayarisha kwa ajili ya mauzo.

Watu wa rika tofauti wakiwa makini katika kuchagua mbegu za kahawa ambazo zimechanganyika rangi nyekundu pamoja na kijani, zilizosambazwa chini.

Mkulima wa kike aliyezungukwa na miti ya mkahawa, akiwa makini katika kuchuma mbegu nyekundu za kahawa na kuzihifadhi katika karai la kijani, tayari kwa mauzo ya zao hilo.

Mkulima aliebeba kapu, huku akichagua nyanya zilizoiva vizuri za rangi nyekundu na kuzihifadhi katika kikapu kwa ajili ya biashara.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume wakiwa katika mazingira yenye miti ya kijani, wakichuma kwa makini maembe yaliyoiva kwa ajili ya kuuza sokoni.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni, akiwa shambani akikagua zao la mahindi yaliyostawi vizuri.

Karoti nyingi zikiwa zimezagaa ardhini zikipigwa na mwanga wa jua tayari kwa kuandaliwa kwa kuoshwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanadada akiwa amevalia tisheti nyekundu na suruali ya bluu, amepangilia nyanya nyekundu katika mafungu, akisubiri wateja kwa ajili ya ununuzi.

Mkulima wakike akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, amebeba kapu lenye matunda ya rangi ya kijani pamoja na mekundu ya zao hilo la biashara.

Mkulima wa kike mwenye tabasamu usoni aliyevaa kofia kichwani akifanya shughuli ya kupakia mananasi katika gari, ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo ya zao hilo.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali wengi wao wakiwa ni wanawake katika eneo la kufanyia biashara ya zao la kahawa wakiwa wanachambua na kupakia kwenye magunia.

Migomba mirefu na mifupi, iliyostawi vizuri katika bustani ya kijani, ili kupata zao la ndizi kwa ajili ya chakula na biashara.

Wakulima wa kike na wa kiume, wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa karoti, ambazo zina majani mabichi na kuhifadhi katika magunia, kwa urahisi wa kubeba.

Wakulima wawili waliovaa makoti marefu yanayofika usawa wa magoti wakiwa wameshikilia panga, wakikata migomba na kushusha ndizi zilizo kwenye mikungu kwa kuzipangilia vizuri.

Safu za vitunguu maji zikiwa zimepangwa katika shamba, kila mmea ukiwa na majani ya kijani, vikiwa vimeanikwa katika jua ili vikauke, tayari kwa kuhifadhiwa.

Kundi la wazee wa jinsia tofauti, wakiwa wanachambua mbegu za kahawa, ambazo ni nyekundu pamoja na kijani kwa uangalifu pamoja na kuziweka katika magunia, tayari kwa usafirishaji wa kwenda masokoni.

Wakulima wakikwanyua mahindi toka katika mabua na kuyamenya wakitandaza chini ili yaweze kupigwa na jua kwa urahisi wa kupukuchua.

Shamba kubwa lenye udongo laini, huku mimea ikiwa inachipua na maji yanachuruzika kutoka kwenye mabomba, yaliyo katika mstari. Mkulima anainama kuchuma jani moja.

Wakulima wakiwa shambani, wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi na kuvihifadhi ndani ya vikapu tayari kwa kwenda sokoni ili kuviuza.

Mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa zimestawi vizuri shambani zikipaliliwa na wakulima wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike.

Wakulima wa kike pamoja na wa kiume wakiwa shambani wanavuna vitunguu, wakisaidiana kubeba zao hilo na kuliweka kwenye magunia.

Vijana wa kiume wakiwa shambani, wakibeba makapu yaliyojaa mananasi, ya rangi ya njano kumaanisha kuwa yameiva.

Kundi la watu wajinsia tofauti wakiwa shambani huku wakivuna mahindi na kuhifadhi katika vikapu vidogo vidogo, kwaajili ya matumizi ya nyumbani au kwaajili ya biashara .

Migomba mirefu yenye zao la ndizi iliyokomaa vizuri ikishikiliwa na fito nene ili isiweze kuanguka.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa wapo shambani, wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi kwa ajili ya biashara.

Miti mirefu ya mpapai, ikiwa imejipanga katika mstari ulionyooka, na majani machache yakining'inia, pamoja na makundi ya matunda hayo.

Wakulima wawili waliovalia kofia wakiwa wamechuchumaa, huku pembeni kukiwa na mimea iliyostawi vizuri na kutoa matunda ambayo ni nyanya ambazo hazijaiva vizuri.

Migomba ya ndizi iliyopandwa na kustawi vizuri, ndani ya uzio wa chuma, pembeni kukiwa na miti midogo ya kijani pamoja na nyasi kwa ajili ya chakula cha mifugo.

Miche ya kijani iliyochipua vizuri kutoka katika ardhi yenye unyevuunyevu, unaosababishwa na umwagiliaji wa matone ya maji yanayotoka katika mabomba marefu.

Chumba chenye mwanga utokanao na taa ya umeme, ndani yake kukiwa na vikombe vyeusi, ambavyo vimejaa udongo na miche inachomoza, tayari kwa kwenda kuotesha.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya shughuli ya uvunaji wa viazi mviringo, kwa kuvichimba chini na kuvihifadhi katika makundi madogomadogo.

Wakulima wa jinsia tofaut, wakiwa wamesambaza viazi vitamu wakichagua vizuri na kuvihifadhi katika makreti ya bluu na ya kijani.

Kijana wakiume aliyechuchumaa shambani huku akiwa ameshikilia tunda linaloitwa tikiti maji lililokatwa nakuiva vizuri.

Kilimo cha kisasa cha mimea iliyotenganishwa katika vipande vidogo vidogo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, uliosababishwa na nishati ya umeme ili uweze kukua vizuri.

Mashine ya kisasa ikipita katika barabara maalumu. Iliyotengenezwa katikati ya mimiea ya kijani, ikifanya kazi ya kumwagilia maji pamoja na dawa.

Mashine inayotumia injini na matairi madogo na bati liliofungwa kwa mbele inatumika katika kuandaa mashamba, kufunika mashimo madogomadogo na kuweka ardhi katika usawa.

Mashine ya kisasa, inayotumika kulima shambani mbadala na jembe la mkononi kwa sababu ya urahisi wa kutumia, na pia huchukua muda mfupi kulima eneo kubwa.

Mashine ya kisasa itumikayo kulima shambani iitwayoo trekta, ikiwa na matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo ikitifua ardhi tayari kwa kupanda mbegu.

Mashine inayotumika kulimia badala ya jembe la mkononi, inayotumia injini inayoendeshwa na mafuta, ili kuzungusha mapanga yanayoingia ardhini.

Mandhari ya bwawa la maji masafi, yanayotumika kufuga samaki, pembezoni kukiwa na nyasi ndefu zilizoota, pamoja na kobe wanaotembea katika miamba iliyo pembeni,

Samaki wa rangi ya dhahabu, wakiwa wanajitafutia chakula ndani ya tenki lenye maji masafi, lililotengezwa kwa kutumia kioo na kupambwa kwa maua mazuri yanayopendezesha.

Mabwawa ya maji safi yaliyotenganishwa, ya kifunikwa na wavu. Ndani yake kukiwa na samaki, wa aina mbalimbali wafugwao kwa ajili ya mauzo na chakula.

Samaki wazuri wa rangi ya fedha wakiwa ndani ya tanki lililojaa maji masafi wakiogelea ili kutafuta chakula.

Ufugaji au kilimo cha samaki, unaotumia mabwawa ya maji yaliyotenganishwa katika viboksi vya pembe nne, ili kuhifadhi aina mbalimbali.

Vifurushi vya chakula vilivyopangwa vizuri katika mstari ulionyooka kwa ajili ya mauzo kama vile maharage, ufuta, mchele.

Kundi la watu la jinsia na rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama pembezoni ma miti midogo iliofungwa kwenye mifuko ya plastiki, huku mmoja wao akionekana kuwapa ishara ya kuchuma mti huo.

Mimea ya aina mbalimbali, ikiwemo; migomba michanga, pamoja na miti iliyohifadhiwa vizuri katika vifurushi vyenye udongo na samadi, tayari kwa kwenda kupandwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shughuli ya ukaguzi wa miti midogomidogo iliyohifadhiwa katika vifuko vya plastiki, na kuwekwa katika mistari ya aina moja.

Uoto wa asili wa miti mirefu ukiwa na daraja la mbao linalosaidia wapita kwa miguu kuvuka upande wa pili, pasipo kukanyaga maji yanayo tiririka mtoni.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye kimvuli kizuri kilichosababishwa na mkusanyiko wa miti mirefu na maji yakitiririka taratibu. Huku daraja la mbao likiwawezesha wavuka kwa miguu.

Njia pana ya watembea kwa miguu yenye uzio pembeni, iliyopo kwenye misitu yenye miti mirefu na vichaka vyenye uoto wa kijani.

Mtalii wa kiume akipunga mkono, akiwa ndani ya pango lililojengeka chini ya jiwe kubwa pamoja na njia iliyochongwa vizuri kwa ajili ya kupitia.

Kijana akipanda miche midogo ya miti katika vifuko ya plastiki, na kuipangilia katika makundi ya miti ya aina moja.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, usiotumia udongo, bali hutumia maji yenye virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji, yanayosafirishwa kupitia mabomba meupe yenye matundu madogo.

Ulimaji mdogo wa mboga za majani, kwa kutumia makarai meusi yaliyo na udongo wenye rutuba. Tofauti na kilimo cha kutumia ardhi.

Ukulima wakisasa wa mboga za majani usietumia udongo badala yake huota ndani ya mabomba ambayo husafirisha maji yenye virutubisho inaesaidia mimea hiyo katika ukuaji.

Mkulima akikagua mimea iliyochepua kutoka ndani ya mabomba meupe, iliyopo katika eneo kubwa lenye paa lililozibwa kwa kitambaa cheupe.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga, ambacho hutumia mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba, yanayomwagilia maji muda wote ili ziweze kustawi vizuri.

Mboga za majani zikiwa zinaoteshwa katika matundu ya mabomba marefu, ambayo hutiririsha maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zinazochanua vizuri katika mabomba meupe, mfumo wa maji wa umwagiliaji unadhibiti kiasi kinachoingia ili zikuwe vizuri.

Sampuli ya mboga aina ya spinachi, za kijani zikiwa juu na kijivu zikiwa chini, zikimwagiliwa maji kupitia mabomba yaliyotumika kama kibebeo chake.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali hutumia vimiminika au maji yaliyochanganywa na dawa, na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo kidogo cha mbogamboga aina ya chainizi, zilizostawi vizuri katika karai, chini yake kukiwa na ndoo na mpira unaopeleka maji katika ardhi.

Ulimaji wa mboga mboga zilizostawi vizuri kutoka kwenye mabomba yanayopitisha maji ambayo yamechanganyika na virutubisho inayoisaidia mimea hiyo kukua vizuri.

Maua mazuri ya kijani yaliyochanua kutokana na upatikanaji wa maji na mwanga wa kutosha unaowezesha mimea hiyo kujitengenezea chakula.

Ukulima wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali huota ndani ya mabomba ya maji yenye virutubisho muhimu, ambavyo husaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Miche midogo iliyochepua kutoka kwenye matundu madogo ya bomba ambayo hupitisha maji kwa kiasi kidogo ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya mimea, ikiwa inaota kutoka katika matundu madogo ya mabomba meupe, ambayo husafirisha maji yenye virutubisho inayosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ziotazo kutoka katika mabomba meupe yaliyoning'inizwa, ambayo husafirisha maji yenye virutubisho muhimu katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizoota katika mabomba ambayo hupitisha maji yenye virutubisho muhimu, inayosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani aina ya spinachi, inayochipua kutoka kwenye vitobo vidogo vya mabomba ambayo husafirisha maji yenye virutubisho muhimu inaesaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mishe midogo ya kijani, inayoota pasipo kutumia ardhi, bali mabomba meupe ambayo yanasafirisha maji kuingia kwenye mimea hiyo.

Mboga za majani zilizopandwa katika sehemu ndogo ya pembe nne, iliyozungushiwa uzio wa mbao, pembeni kukiwa na tanki dogo jeusi la maji, pamoja na mipira inayosambaza maji katika mimea hiyo.

Uchakataji wa zao la nyanya, ambazo zimeiva vizuri, zenye rangi nyekundu, zikiwa zimepangiliwa katika mistari juu ya mashine, tayari kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vile, tomato au nyanya za kusaga.

Mimeya ya kijani iliyostawi vizuri, ndani ya chumba kilichofungwa kwa kutumia vitambaa vyeupe ili kukadiria mwanga wa jua.

Ufugaji wa kuku wadogowadogo au vifaranga wa rangi tofautitofauti wakiwa wanapata chakula pamoja na maji kwa kupitia vifaa maalumu.

Trekta ya kijani yenye matairi mapana ikiwa shambani, ikimwagilia maji au dawa kutoka katika mabomba marefu yaliyofungwa kwa nyuma.

Mashine ya njano ya kisasa, ikiwa inaendeshwa na dereva, inayofanya shughuli ya uvunaji wa ngano, ikikatakata mashina na kuhifadhi katika kontena maalumu.

Kilimo cha kisasa cha zao la mahindi yakiwa bado machanga yamejipangilia katika mpangilio wa mistari mirefu.

Mafungu ya nyanya ambayo yameiva na mengine yasiyoiva, yakining'inia katika matawi ya miti, yakisubiri kuiva kwa ajili ya mavuno.

Wakulima wawili wakiume, wakiwa wanakagua mimea ya kijani iliyoota vizuri ndani ya chumba kilichofunikwa chenye mwanga wa kutosha.

Ufugaji wa kuku wa kisasa wakiwa katika sehemu kubwa iliyo na uwazi na mwanga wa kutosha, huku vifaa vya chakula pamoja na maji vikiwa vimening'inizwa katika nguzo ndefu.

Kilimo cha zao la kabichi zikiwa zinastawi vizuri shambani zimepangiliwa katika mstari ulionyooka huku zikiwa na nafasi iliyo sawa.

Mazingira ya shambani, yenye nyanya nyekundu zilizoiva pamoja na kijani ambazo hazijaiva, zikiwa zinaning'inia kwenye matawi ya miti mirefu.

Zao la uyoga uliostawi vizuri ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa wastani, utokanao na taa zilizofungwa juu katika dari.

Kilimo cha nyanya kwa matumizi ya nyumbani, nyekundu zilizoiva na za kijani ambazo hazijaiva, zilizoshikiliwa na fito nene ili ziweze kustawi vizuri.

Kilimo cha kisasa cha nyanya zilizopandwa kwenye matuta na kushikiliwa na fito au kamba ili zistawi kwa wima na pia zipate mwanga wakutosha.

Kilimo cha kisasa cha zao la nyanya ambazo ni za kijani zinazoweza kustawi na kushikiliwa na fito nene pamoja na kamba ili ziweze kusimama wima.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao wa kutumia mpira uliounganishwa kweye bomba ambalo ndio chanzo cha maji, huku mkulima akielekeza maji hayo katika mazao ya shambani.

Shamba kubwa lenye miche, iliyostawi vizuri kutoka katika ardhi yenye unyevunyevu, unaosababisha upatikanaji wa maji yanayotoka kwenye matobo ya bomba refu.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika mashamba, yaliyo tengenezwa katika matuta, ambayo huacha nafasi ya mifereji midogo, inayoruhusu maji kufata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliagi wa mimea unaotumia mabomba ya maji yanayotobolewa na kudondosha matone madogo madogo, ili kuhakikisha udongo unakuwa na unyevu unyevu, unaosaidia ukuaji wa mimea.

Mabomba ya maji yaliyolazwa chini na kufukiwa katika mifereji midogo, huku ikitobolewa kuruhusu matone ya maji kuingia katika ardhi kusaidia umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa mazao shambani, unaotumia mipira mirefu iliyotobolewa matundu madogo yanayotoa maji kwa kasi, ili kuleta unyevunyevu katika ardhi.

Mfumo wa umwagiliaji maji katika mazao unaotumia kinyunyuzio ambacho hudondosha matone madogomadogo katika mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika mashamba unaotumia mipira ambayo ina vitobo vinayodondosha matone, na kufanya udongo au ardhi kuwa na unyevu mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji katika mimea uliofungwa vizuri kupitia kwenye mabomba yanayoelekeza maji kuingia katika mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji mashambani inayopita katika mkondo wa mifereji midogo huku ikiachanishwa kwa matuta.

Mandhari nzuri yenye milima, nyasi fupi pamoja na vichaka vilivyojikusaya kwa pamoja, angani kukiwa na mawingu meupe yaliyotanda vizuri.

Mazingira mazuri yakionyesha ni nyakati za jioni, kuwa jua linaelekea kuzama upande wa magharibi, huku wingu zito jeupe likiwa limetanda juu ya vilima virefu.

Ardhi kubwa yenye mabonde na milima, mifereji ya maji yanayochuruzika taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi zilizoota vizuri.

Mandhari inayovutia iliyo na mabonde, vichaka vidogovidogo pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kuja sehemu za chini.

Mazingira mazuri yenye milima na mabonde, vichaka vidogo vya kijani, mazao ya aina mbalimbali yaliyostawi vizuri katika ardhi hiyo.

Mandhari ya kijani kibichi yenye milima kwa mbali, nyasi na vichaka vya kijani kibichi. Jua likiwa linazama na mwanga hafifu ukionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri ya uoto wa asili, wenye nyasi fupi na barabara nyembamba, mwanga hafifu kuashiria kuwa jua, ndiyo linaelekea kuzama upande wa magharibi.

Mazingira yenye barabara refu, miti mirefu kwa mifupi, vichaka na nyasi za kijani huku anga likiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazinigira mazuri ya kijani kibichi pembezoni mwa mto ambao maji yake yanatiririka taratibu kuelekea upande wa chini.

Mazingira yenye dimbwi la maji yaliyotuama, pembezoni kukiwa na tanki la chuma likizungukwa na vichaka vyenye miti mirefu.

Mandhari tulivu yenye mto unaotiririsha maji polepole, pembezoni kukiwa na vilima vidogo vilivyo na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri, yakiwa na njia nyembamba ya vumbi, pembezoni kukiwa na vichaka vikubwa vya rangi ya kijani pamoja na miti mirefu iliyostawi vizuri.

Mandhari nzuri yenye miti mirefu ya kijani, kukiwa na mlima mrefu unaoonekana kwa mbali pamoja mawingu meupe yaliyotanda angani.

Mazingira mazuri yaliyo na mto wenye maji yaliyotulia, pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na mashamba yaliyooteshwa mazao mbalimbali.

Mandhali yenye uoto wa asili ikiwa na vilima vya mviringo Miti mirefu yenye vivuli vizuri barabarapana kwa ajili ya usafiri wa vyombo vya moto.

Mazingira mazuri yenye vichaka vya kijani, barabara kwa ajili ya magari, pamoja na bwawa lenye mikondo mitatu, ambapo maji huingilia na kutokea.

Mandhari ya kuvutia yenye majani mazuri ya kuvutia ya kijani pamoja na miamba iliyobebana kuanzia mkubwa mpaka mdogo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya rangi ya kijani, itokanayo na nyasi fupi pamoja na vichaka vidogovidogo, kwa mbali kukionekana milima na mawingu meupe angani.

Mazingira mazuri yenye milima mikubwa, na nyakati ni za jioni wingu zito likiwa limetanda angani, na mwanga mdogo wa jua ukipenya na kufika katika ardhi.

Mandhari yenye milima mirefu, nyasi za kijani zilizostawi vizuri, wingu jeupe lililotanda angani na kusababisha vivuli vitokee katika milima hiyo.

Mandhari safi yenye vilima na mabonde, miti mirefu, nyasi fupi za kijani, anga yenye mawingu meupe pamoja na bluu.

Mazingira yenye mabonde na milima iliyo na miti mirefu ya kijani. Huku kukiwa na miamba au mawe yaliyopandiana, moja likiwa chini na lingine likiwa juu yake.

Mazingira ya vijijini kutokana na ukosefu wa miundo mbinu inayo patikana mjini, kukiwa na miti mirefu iliyo kauka, pamoja na nyasi kavu wakiwa na wanyama na wakufugwa.

Mazingira mazuri, yenye nyasi refu za kijani, miti mirefu inayoonekana kwa mbali, angani kuna mawingu meupe yaliyotanda.

Mandhari ya eneo kubwa na kuvutia, lenye vichaka vidogo na kijani, kukiwa na mifereji ya maji yanayo tiririka taratibu kutoka sehemu ya juu kuja sehemu ya chini.

Mandhari yenye uoto wa asili wa miti mirefu, nyasi fupi na vichaka vidogo. Milima na mabonde na mwanga wa jua unaoonekana kwa mbali.

Barabara ya vumbi yenye udongo mkavu, miti midogo iliyokauka, kuashiria ni mazingira ya jangwa au sehemu iliyo na joto kali kwa ukosefu wa maji au mvua.

Wanyama pori ikiwemo pundamilia pamoja na twiga wakiwa wanatafuta chakula katika mazingira ya uotoni yenye miti mirefu, nyasi fupi na vichaka vya kijani.

Mazingira yenye miamba mikubwa na milima mirefu pamoja na miti michache angani, kukiwa na wingu jeupe lililotanda ambalo limechanganyikana na wingu la bluu.

Zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, ndani yake kuna mbuzi; nje kukiwa na vifurushi vya malisho yaliyo na majani makavu.

Mnyama wa kufuga aina ya mbuzi mweupe mwenye mabaka ya kahawia kichwani, akiwa amesimama katika uwanja wenye nyasi fupi ambazo ni chanzo cha chakula.

Ufugaji wa vifaranga waliopo katika eneo kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanapata chakula na vinywaji katika vifaa vilivyowekwa vya malisho.

Wafugaji wa kuku pamoja na bata wa rangi tofautitofauti, wakiwa wanajitafutia chakula, huku wengine wakiwa ndani ya kisima cha maji wakiogelea.

Banda lililofungwa kwa kutumia wavu, ndani kukiwa na kuku wa kisasa weupe na vifaa vya kulishia na kunyweshea maji vikiwa kwa nje.

Mfugaji akiwa yupo nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu. Akiwapatia bata wakufugwa chakula pamoja na maji yaliyotengwa katika vyombo maalumu, kwa ajili ya malisho.

Banda lililotengenezwa kwa kutumia chuma na wavu ndani yake kukiwa na kuku wa kisasa wa kufuga, pembezoni kukiwa na vifaa vya maji pamoja na chakula.

Ufugaji mdogo wa kuku wa aina mbalimbali, wakiwa wanakula chakula na kunywa maji ya kunywa, katika vifaa vilivyowekwa vyakula hivyo.

Mbegu zilizochipua miche mifupi ikiwa ndani ya vikopo vyeusi vya plastiki vyenye udongo kidogo pamoja na samadi.

Uandaaji wa mbegu, zilizochipua mimea midogomidogo kutoka ardhini, huku ikimwagiliwa maji kupitia mabomba yaliyolazwa juu ya mimea hiyo.

Upandaji wa mbegu za mazao katika mashimo madogomadogo yaliyo katika mstari ulionyooka, na mabomba ya maji yenye matobo yakidondosha matone katika mimea hiyo.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika mfuko wa plastiki, uliobana bila kupitisha hewa ilikuhufadhi mbegu hizo zisiweze kuharibika.

Mbegu ya zao la shambani zimeifadhiwa vizuri katika kifungashio cha plastiki ili kutokuharibika, maelekezo yametolewa kua ni gramu kumi

Miche iliyochepua vizuri shambani kila mmoja ikiwa katika mstari ulionyooka na nafasi sawa kutoka katika mche mmoja hadi mwingine.

Mbegu za mimea iliyochipua vizuri, zikiwa zimewekwa katika vikapu vidogo vilivyojazwa udongo wenye unyevuunyevu na kukusanywa katika trei kubwa la rangi nyeusi.

Mbegu za tikiti maji, zilizohifadhiwa vizuri katika karatasi iliyobana, ili kuzuia maji au vitu vingine, visiweze kuingia na kuharibu mbegu hizo.

Bidhaa ya mbegu ya kilimo iliyohifadhiwa kwenye mfuko wa plastiki ili isiweze kuharibika, maelekezo yametolewa kwenye kifungashio hicho ili kumsaidia mnunuzi kutumia kwa usahihi.

Mbegu za mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri kwenye makopo ya chuma, ili zisiweze kuharibika na kuwekwa kwenye maboksi.

Maandalizi ya uandaaji wa mbegu za mazao ya shambani, yaliyopandwa na kuchepua ndani ya kontena jeusi la chuma, ndani yake kukiwa na udongo wenye samadi.

Pakiti yenye rangi za aina mbalimbali, ikiwa imetumika kuhifadhia mbegu za mboga za majani, imefungwa vizuri ili kuhifadhi mbegu hizo zisiweze kuharibika.

Mbengu zilizohifadhiwa vizuri, katika makopo ya chuma ili zisiweze kuharibika, nje kukiwa na picha ya mbegu hizo pamoja na majina.

Miche midogomidogo ya mboga za majani ya aina tofauti, ikiwa imepandwa katika vipande vidogo vilivyotenganishwa kulingana na aina ya mboga.

Mbegu mbalimbali za maua zilizohifadhiwa katika paketi zilizopangwa katika rafu, nje kukiwa na maelekezo na jina pamoja na picha za mbegu hizo.

Mbegu za mboga za majani, zilizohifadhiwa vizuri katika pakti ya plastiki, ili zisiweze kuharibika, ikiwa na jina na matumizi ya mbegu hizo.

Mbegu ya mboga ya majani aina ya spinachi iliyoifadhiwa vizuri katika pakiti iliyofungwa ili isiweze kuharibika yenye picha ya jina pamoja na picha ya mbegu hiyo.

Mbegu za mbogamboga zimehifadhiwa vizuri katika kopo la chuma. Huku jina na picha vikichapishwa katika kifungashio hicho.

Mfuko mdogo uliohifadhi mbegu za nyanya umefungwa vizuri, na namba za mawasiliano zimebandikwa kwa nje pamoja na uzito .

Mbegu zilizochipua miche midogomidogo iliyopandwa katika matuta marefu huku ikisambaziwa maji kupitia mabomba marefu

Paketi kadhaa zimepangwa juu ya meza ya mbao kwa mpangilio wa safu mbili. Kila paketi ikionyesha zao husika, ikiwemo; nyanya, kitunguu, pamoja na mchicha.

Miche midogo ya mahindi iliyochipua kutoka kwenye ardhi yenye unyeunyevu, unaosababishwa na upatikanaji wa maji yanayoruka kutoka katika mabomba kwa mfumo wa matone.

Mbegu za aina tofautitofauti, zilizohifadhiwa katika pakiti, zikiwa na jina la kampuni iliyotengeneza jina pamoja na picha za mbegu hizo.

Miche midogo ya mbegu ikichepua katika ardhi kwenye udongo mweusi wenye unyevu unyevu, huku mwanga wa wastani ukiangaza katika miche hiyo.

Mashamba yaliyojipangilia katika mstari ulionyooka, huku miche ya kijani kibichi ikichepua kutokana na mbegu iliyo bora; ardhi ikiwa na unyevuunyevu.

Mbwa wawili walioko nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia chuma na wavu, wenye rangi za aina mbalimbali, mikia mirefu, ulimi uliotoka nje na meno makali, masikio marefu.

Ndani ya chumba kisafi, daktari wa mifugo aliyevaa aproni nyeusi, akimpima mbwa aliyesimama mezani, mwenye mabakabaka meusi na meupe.

Nembo zenye rangi za aina tofauti tofauti zikionesha. Mbwa, paka pamoja na ndege wakiwa sehemu moja na jina la Nembo hiyo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yenye mlango mdogo na dirisha kwa ajili ya kupitishia hewa, yanayotumika kuhifadhi wanyama kama vile mbwa.

Vibanda vidogo vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vyenye madirisha yenye wavu na paa za bati, zinazotumika kuhifadhia wanyama kama vile mbwa, paka nakadhalika,

Mnyama wa porini twiga, mwenye shingo ndefu na miguu mirefu na rangi ya mabakamabaka ya kahawia, akiwa katikati ya vichaka na miti mirefu.

Ndege akiwa ametua juu ya mti mkavu mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na bluu akiwa na mdomo uliochongoka, miguu yenye vidole vitatu pamoja na kucha refu.

Mnyama pori ambaye ni twiga akiwa kwenye mandhari ya misitu iliyokua na miti mirefu pamoja na vichaka vifupi vidogovidogo.

Nyoka mrefu aliyelala kwa kujiviringisha katika kona ya chumba, mwenye rangi ya mabakabaka meusi na kahawia akiwa na macho madogo.

Wanyama wa porini aina ya nyati wawili, wakiwa wanakunywa maji mtoni, pembezoni mwa barabara ya vumbi, huku nyasi za kijani zikistawi vizuri.

Ndege wenye midomo mirefu, manyoya ya rangi nyeupe, pamoja na nyeusi, wakiwa pembezoni mwa mto, wakijitafutia chakula ambacho ni wadudu wadogowadogo au samaki wadogo.

Mnyama wa porini ambae ni twiga, akiwa anapata chakula kutoka katika vichaka vyenye miti mirefu, pembezoni kukiwa na mwamvuli kwa ajili ya kivuli na kiti cha kupumzikia.

Kijana wa kiume aliyevaa koti la kijani, akiwa anampatia tembo chakula. Mtoto tembo akiwa amelala chini, na pembezoni kukiwa na watazamaji wa rika na jinsia tofauti.

Nyoka wawili warefu, walio na rangi tofauti wamelala kwenye kona ya chumba kilicbo na nyasi ndefu ambazo zimekauka.

Ndege mkubwa mwenye miguu mirefu na manyoya meupe na meusi akiwa anapigana na nyoka mdogo anayetambaa chini ili ajipatie chakula.